Mtu amevalia koti jeusi na shati jeupe, kichwani kofia nyeusi na miwani. Afisa huyu mwanaume wa shirika la afya ulimwenguni, anampatia chango mtoto huyu mchanga akiwa ameshikiliwa na mamake, maafisa wengine kando kando wakimtazama kwa mbali.